Tunaona ya kwamba kuna matokeo ya mtihani ambayo imewekwa katika ukuta. Matokea haya ni ya wanafunzi hasaa wa chekechea ambao wanaanza masomo yao. Kuna matokea ambazo zimetokea hapo na tunaona ya kwamba ni ya chekechea.

Tunaona kuna picha ya baadhi ya watu ambao wanafanya zoezi ili kujiimarisha kimwili. Ni baadhi ya watu tunaeza sema wamelemewa lakini bado wanajitahidi katika mazoezi.

Tunaona picha ya baadhi ya dawati ambazo wanafunzi wanatumia darasani kuandika na pia tunaona kuna ubao hapo inayotumiwa na walimu kueleza mafunzo darasani.

Picha hili linaeleza umuhimu ya darasa ambayo zinatumika katika masomo hasa wanafunzi wa chekechea ambao ndio wanajenga msingi yao katika elimu kisha huenda katika shule ama kutimiza ndoto lao la masomo.

Tunaona picha ya mtu hapa, ambaye anafanya zoezi ya moja kwa moja ya mpira, na tunaona amelemaa lakini anaendeleza zoezi lake hapa kwa moja, kumaanisha ni mazoezi moja kwa moja yake ya kibinafsi.

Tunaona picha ya mja hapa ambaye anajaribu kufanya zoezi moja kwa moja ili kuimarisha hali yake ya kiafya na pia kueka mwili wake imara. Anajaribu kufanya mazoezi moja moja hapa, ili kuimarisha mwili wake.

Tunaona ya kwamba kuna picha ambazo zinaangaziwa hapa na kuelezwa katika hali rahisi ili watoto wa chekechea waelewe vizuri. Jambo la kuangaza hapa ni elimu, na elimu ni msingi wa maisha katika maisha ya binadamu.

Tunaona ya kwamba kuna baadhi ya watu hapa ambao wako mazoezi, na pia hawako sawa kabisa, kisa na maana, wameathirika kimaumbile, lakini bado wanafanya mazoezi yao, na kisha ya kwamba kufanya mazoezi ya kimwili.

Tunaona ya kwamba kunao walemavu hapa ambao wanafanya zoezi uwanjani moja kwa moja. Tunaona kuna mpira pale kisha tunaona ni kana kwamba wanafanya mazoezi na miguu yao.

Tunaona maelezo ya saa ambayo hutumika katika kueleza au kufunza wanafunzi kuhusu kusoma saa hasa wanafunzi ambao bado ni wadogo na pia bado wanajifunza mambo mengi.

Kuna nyumba ambayo imejengwa hapa, ni nyumba ambayo imejengwa katika kutumia ujuzi hii wa kisasa kisa na maana ni nyumba ya kisasa Kwa manake tunaona ni nyumba ambayo imejengwa Kwa mawe kisha imewekwa mabati nzuri.

Tunaona mazingira haya ni amzingira ya shule, tunaangazia mambo ya elimu na tunajua ya kwamba elimu ni msingi wa maisha hasa katika watoto wadogo tunawahimiza kwamba watoto waende shule ili kumakinika na kuunda msingi wao wa maisha.

Picha hapa ya watu ambao wanafanya zoezi moja kwa moja, na tumnaona watu hawa si kamilifu kimaumbile, wamelemaa kwa njia moja ama nyingine. Tunaona wanafanya zoezi ili kujiimarisha kiafya ama kimwili.

Tunaona kwamba kuna maswali ya mtihani ambayo yameulizwa sasa hivi, kisha na maana kuna elimu ambayo inaelezwa na baadhi ya wanafunzi ambao wanafunzwa na walimu wao kupita mtihani.

Picha hii inatuonyesha baadhi ya vitabu ambazo zinatumika katika mafunzo ya wanafunzi. Hapa tunaangazia mambo ya elimu, na elimu ni msingi wa maisha. Ni chanzo pia ya maisha ya wanafunzi.

Tunaelezwa kuhusu mazingira hasa msitu. Tunaelezwa kuhusu mambo yanayochangia katika uharibifu wa misitu kisha tunaelezwa jinsi ya kuhifadhi na kuzuia uharibifu katika msitu hizi.

Tunaona kuna picha hii ambayo ni picha ya bendera hasa ambazo zi hukuwa katika baadhi ya mashule ambazo zinaeleza ya kwamba taifa ni letu na tunapenda taifa letu la Kenya.

Tunaona kuna picha hapa za vitabu ambazo hutumika katikati kuendeleza lazawo. Na vitabu hizi vimebeba baadhi ya vitu ambavyo wanafunzi hufunzwa moja kwa moja. Hapa tunahimiza mambo ya elimu na masomo.

Tunaona ya kwamba kuna mja hapa ambaye anashiriki katika michezo ya riadha, ijapokuwa ako na hitilafu katika maumbile yake. Hii inajaribu kutuhitimiza kwamba hatufai kufa moyo ijapokuwa tuko na mahitilafu kadhalika. Tunafaa kujituma tu kama wengine.

Tunaona ya kwamba vijana hawa wawili wanajaribu wanaendesha baiskeli moja kwa moja. Kuna uwezekano kwamba wako katika mchezo fulani ama wanajiburudisha. Lakina hasa ni mchezo wa kupima nani bora.

Tunaona ya kwamba kuna darasa ama madarasa ambazo zimejengwa kwa minajili ya kufunza wanafunzi na kuendeleza elimu yao na darasa hizi ambazo wanafunzi hufunzwa moja kwa moja na walimu.

Picha hapa ya moja kwa moja ya mwanariadha hapa ambaye anashiriki katika michezo mbali mbali na anawakilisha nchi katika riadha. Anatweleza kuhusu michezo, mambo ya elimu pia.

Hapa kuna picha ya baadhi ya madarasa ambayo ni vigezo vya kutumika katika elimu, ndiposa tunapata wanafunzi wanakaa darasani, ili kufunzwa kufanya masomo yao moja kwa moja, ambayo yanaangazia mambo ya elimu.

Tunaona ya kwamba kuna picha ya kitabu ambayo imeandikwa health and safety manners . Kumaanisha ni kitabu ambacho kinatumika kuelezea ama kufunza dhidi ya mambo ya afya ya wanafunzi wa chekechea.

Tunaona maandishi ambayo yameandikwa katika ubao ambayo ni masomo ama maelezo kuhusu mada fulani, kisa na maana kinachoelezwa hapa ni elimu, kwa sababu elimu ni msingi katika maisha ya binadamu.

Tunaona kuna picha ya madawati mbalimbali ambazo ziko katika darasa, darasa ambayo inatumika katika mafunzo na tunaona pia mambo ya elimu. Elimu ni msingi ya maisha, ni msingi ya wanafunzi.

Dawati ambazo haswa wanafunzi huzitumia katika masomo yao. Sasa tunaweza sema ya kwamba tuko na elimu ambayo inaendelea na tunaweza sema wanafunzi hufunzwa katika madarasa na hutumia vifaa kama hivi katika kuendeleza masomo zao.

Tunazo madarasa mbalimbali, ambazo hasa wanafunzi hutumia katika kuendeleza masomo yao. Tunaweza sema ya kwamba tunazo, tunaangazia elimu ambazo inaendelezwa katika hizi madarasa na walimu tofauti.